Sehemu ya ndani ya duka la nguo. Kuna nguo nyingi zimepangwa kwenye hanger na rafu. Nguo zinaonekana kuwa za aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na mashati, suruali na labda jaketi. Duka lina taa nzuri zinazoangazia bidhaa. Inaonekana kama duka dogo au la kati, linalouza nguo.

Sehemu ya ndani ya duka dogo au kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali za mitindo. Kuna rafu zilizojaa kofia za aina tofauti, shangaa, mikoba na labda nguo zimehang'wa upande. Bidhaa zina rangi na mitindo mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Mwanga unaangazia bidhaa kwenye rafu.

Sehemu ya ndani ya nguo, kuna safu za nguo, zilizoning'inia kwenye hanga. Zikiwa zimepangwa kwa ukaribu, nguo zinazoonekana, zaidi ni koti au suti za rangi mbalimbali kama vile: kahawia, kijivu, na nyekundu iliyokolea. Kuna taa zinazoangazia nguo, zikionyesha kuwa zinauzwa.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo, kuna, rafu au stendi, zilizojaa nguo, za aina mbali mbali, zikiwa zimehangiwa kwenye hanger , nguo zinaonekana kuwa za mitindo na rangi tofauti, kuna namba mia moja kwa mabano, inayoonekana mahali fulani kwenye picha, labda ikiwa inaashiria bei, idadi ya bidhaa au sehemu ya ofa fulani.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo, kuna nguo nyingi zimepangwa kwenye hanger na rafu. Nguo zinaonekana kuwa za aina mbali mbali ikiwa ni pamoja na, jaketi, sweta, suruali na mashati. Kuna watu kadhaa wateja wanaonekana wakitembea na kuangalia nguo. Duka, linaonekana, limejaa, bidhaa na, lina taa zuri. Kuna alama ya kwa mabano School Uniforms on Sale , inaonekana upande mmoja.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo, kuna sanamu za nguo ambazo, wamesimama, wakiwa wamevalia nguo za kiume za, kisasa, kama vile mashati, suruali na suti. Nguo zimepangwa kwa mtindo mzuri na zinaonyesha vizuri kwa wateja. Kuna rafu na hanger zilizojaa nguo zingine ambazo, ziko kwa umbali.

Sehemu ya ndani ya duka la kuuza nguo, kuna nguo nyingi zimepangwa kwenye hanger , zikining'inia kwenye stendi, nguo zinaonekana kuwa za aina mbali mbali na mitindo tofauti, duka lina njia kati, ya, reli, za, nguo, zikimruhusu mteja kupita na kuangalia bidhaa, mwanga katika duka unaonekana kuwa mzuri, ukiangazia nguo.

Ndani ya duka la nguo, duka limejaa nguo zilizopangwa kwa utaratibu kwenye rafu na hanger . Kuna aina mbali mbali za nguo, ikiwa ni pamoja na mashati, suruali na labda nguo zingine ambazo siwezi kuzitambua kwa uhakika. Rafu zimetengenezwa kwa mbao na zinaonekana zimejaa bidhaa. Kuna meza kati kati ya duka, ambayo pia ina vyombo juu yake.

Rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali, zilizopangwa kwa utaratibu, bidhaa nyingi zina, vifungashio, vyenye rangi na maandishi, kuna aina mbali mbali ya bidhaa, lakini hazi, eleweki vizuri, kutokana na umbali na ukosefu wa ubora, rafu zinaonekana kuwa za mbao, au, nyenzo, zinazofanana, na mbao, na zimepangwa, kwa ngazi kadhaa.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo, kuna reli nyingi, zimejaa nguo za aina mbali mbali, ikiwa ni pamoja na mashati, suruali na majaketi, nguo zimepangwa kwa, rangi na ukubwa tofauti, duka linaonekana limepangwa vizuri, ni lina taa nzuri, wateja wachache wanaonekana wakitembea na kuangalia nguo.

Sehemu ya ndani ya duka la kuuza nguo kuna mannequin kadhaa wamesimama wakiwa wamevaa nguo mbali mbali ikiwa ni pamoja na nguo za rangi na mitindo tofauti. Nguo hizo zinaonekana kuwa za kike. Duka lina sakafu ya vigae na mwanga mzuri unaangazia bidhaa. Kuna rafu au sehemu za kuninyiniza nguo zinaweza kuonekana.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo, kuna rafu na hanger zimejaa nguo za aina mbali mbali, kama vile mashati, suruali, na nguo zingine, nguo zimepangwa kwa utaratibu na zina rangi na mitindo tofauti, mwanga mkali unaangazia eneo la duka, mandhari inaonyesha mazingira ya biashara ya rejareja, inayouza mavazi.

Duka la nguo maridadi na vifaa vya aina mbalimbali kama mafuta ya kujipodoa na kujipaka kwenye mwili. Kwenye rafu kuna mavazi yaliyo pangwa kwa mpangilio mzuri. Pia nguo zile zinavutia wateja kwa urembo wake. Kando ya rafu kuna viatu vya aina tofauti na rangi nyeusi na nyeupe. Juu ya duka hili kuna mataa yanayo toa mwangaza kote dukani.

Manikini mweusi, amevalishwa gauni lenye rangi angavu, na kofia pana. Macho yake yamefunikwa na miwani ya jua ya njano. Pembeni kuna safu ya miwani, mingine iliyopangwa kwenye, kiwiko. Mandhari inaonyesha sehemu ya duka la mavazi, ndani ya jengo la ununuzi.

Duka la nguo lenye wavu wa kuonyesha mavazi mbalimbali. Nguo hizo zinajumuisha rangi na mitindo tofauti zinazofaa kwa hafla mbalimbali. Mandhari ya duka ni safi na lina mpangilio mzuri wa bidhaa.

Vifaa vya kuchezea vya watoto, vikiwa vimepangwa kwenye rafu, kwenye duka la nguo. Kuna vitu vya kuchezea vitatu vikuu, dobu ya manjano, dobu ya pinki yenye manyoya na penguin mweusi na mweupe. Vitu vya kuchezea vinaonekana kuwa vya kupendeza, na vyakuvutia, labda vimeundwa kuvutia watoto wadogo.

Duka hili lina nguo mbali mbali zilizo pangwa kwenye mabati ya wima na marundo ya nguo juu ya rafu. Mandhari ya ndani ina rangi angavu na maandishi yanayoonyesha kua ni sehemu ya kununua nguo za familia kijumla.

Duka limejaa mikoba ya ngozi ya rangi mbalimbali. Kuna mikoba ya rangi nyeusi, kahawia nyekundu, kijani na bluu. Mikoba hiyo imepangwa vizuri kwenye rafu na inaonekana kuwa ya ubora mzuri.

Duka la nguo la LC WAIKIKI .Duka hilo linaonekana kuwa na bidhaa mbali mbali za nguo, ikiwa ni pamoja na mashati , suruali na nguo za watoto. Kuna mabango yanayoonyesha punguzo la bei , labda kuashiria mauzo au ofa maalum. Duka linaonekana kuwa na mpangilio mzuri na safi na bidhaa zikiwa zimepangwa vizuri.

Gari jeupe aina ya Honda , lililoegeshwa kwenye eneo, la wazi lenye uso wa, lami. Gari linaonekana kuwa katika hali, nzuri, na safi. Namba ya usajili, kwa mabano, KCM 709K , linaonekana, wazi katika mbele ya, gari hilo.

Sehemu maalum ya trela ya kubebea magar,i ikiwa na sehemu ya juu inayoinuka na kushuka kwa ajili ya kupakia na kupakua magari. Trela hii ina rangi ya buluu na ina magurudumu kadhaa; imeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye uso na saruji au lami.

Gari aina ya Toyota ambalo ni basi dogo la abiria, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi, gari lina rangi nyeupe na linaonekana kuwa na vioo vyeusi upande. Kuna maandishi madogo nyuma ya gari lakini hayawezi kusomeka vizuri. Gari limeegeshwa kwenye uso wa lami na kuna majengo au miundo mingine inaonekana kwa umbali.

Gari aina ya Subaru Outback rangi ya kijivu au kahawia iliyokolea ikiwa imepakiwa kwenye eneo linaloonekana kua maegesho ya magari au sehemu ya kuuzia magari. Gari limeegeshwa likiwa limeelekea upande wa kushoto wa picha, na upande wake wa kulia unaonekana vizuri. Inaonekana kua ni gari lililotumika kutokana na mazingira yanayo lizunguka na magari mengine.

Gari aina ya Toyota Landcruiser Prado , lenye rangi ya kijivu au kijani kibichi, lililoegeshwa kwenye eneo la wazi, gari linaonekana, likiwa katika, hali nzuri na safi, mandhari nyuma ya gari, inaonyesha majengo, na miti, viashiria, vya, mazingira ya, mijini au makazi.

Sehemu ya mbele ya gari, la rangi nyeupe, gari linaonekana kuwa jipya, na lina muundo wa kisasa, ina taa za mbele, zinazong'aa na, kubwa yenye nembo, au maandishi juu yake, gari limeegeshwa kwenye eneo linaloonekana kuwa, maegesho ya magari au sehemu ya kuuza magari, kwani kuna magari mengine.

Gari aina ya Subaru Forester ya rangi nyeusi au kijivu iliyokolea. Gari imeegeshwa kwenye eneo linaloonekana kuwa maegesho ya magari au sehemu ya kuuzia magari. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na safi, labda likiwa ni gari jipya au lililotunzwa vizuri. Kuna magari mengine yameegeshwa nyuma yake.

Safu ya magari yaliyopakiwa, huku sehemu ya nyuma ya magari ikiwa inaonekana zaidi. Magari yana rangi tofauti ikiwa ni pamoja nyeupe, blue na nyekundu. Yamepangwa kwa mstari moja kwenye eneo lililotengwa kwa ajili ya maegesho. Mwanga unaonekana kuwa wa mchana na magari yanaonyesha mwonekano safi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kuuza magari, kuna magari kadhaa mapya yamepangwa kwa mstari yakionyesha aina na rangi mbalimbali. Magari yanaonekana kung'aa na katika hali nzuri. Kuna eneo la mapokezi au ofisi upande ambapo mfanyakazi mmoja anonekana akishughulika. Mandhari ni safi na yenye mwanga mzuri.

Gari jeupe aina ya matatu, limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye lami. Gari lina mwonekano mpya na safi. Kuna jengo lenye alama ya kwa mabano Hill Court linaonekana nyuma ya gari. Gari lina nambari ya usajili, ambayo haionekani vizuri. Kutokana na umbo lake, linaweza kuwa Toyota au gari lingine.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la wazi, labda ni sehemu ya soko la magari au maegesho ya magari yanayouzwa. Kuna magari ya rangi tofauti ikiwa ni pamoja na nyeupe, nyeusi na buluu. Magari yamepangwa kwa mstari yakitazama upande mmoja. Mandhari inaonekana kuwa ya mchana na kuwa na mwangaza wa kutosha.

Gari jeupe la SUV linalonekana kuwa Subaru Forester kutokana na umbo lake limeegeshwa kwenye eneo ambalo linaonekana kama barabara au sehemu ya maegesho. Gari ni safi na lina vioo vyeusi nyuma. Bamba lake la nambari linaonyesha kuwa limesajiliwa nchini Kenya

Gari jeupe aina ya Volkswagen, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye uso wa lami au simiti. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na safi. Kuna majengo au miundo mingine inaonekana nyuma ya gari pamoja na mimea midogo inaweza kuwa gari mpya liliotunzwa vizuri.

Sehemu ya ndani ya gari lenye rangi nyeusi ikiwa na mlango wa upande wa abiria ukiwa wazi. Viti vya gari vimefunikwa kwa vitambaa vya rangi nyeusi na vinaonekana kua safi na katika hali nzuri. Gari hili lina nafasi ya kutosha kwa abiria wa nyuma na kiti cha mbele kimewekwa mbele kidogo ili kutoa mwonekano bora wa eneo la kukalia.

Gari dogo la, rangi, nyeusi, linaonekana kuwa Toyota Passo , liliogeshwa kwenye eneo lililo, tandazwa kwa matofali au mawe, gari lina milango minne, na linaonekana kuwa katika hali nzuri, nyuma yake, kuna, gari lingine jekundu, aina ya, pick-up , na jengo lenye milango mikubwa ya rangi, nyeupe au kijivu.

Sehemu ya ndani ya gari ikilenga usukani na dashibodi. Usukani ni wa rangi nyeusi na una nembo katikati ambayo inaweza kuwa nembo ya Toyota, kutokana na muonekano wa gari ambalo linaweza kuwa Toyota. Kulingana na muktadha, dashibodi ina vifaa mbalimbali kama vile mfumo wa burudani, vifungo vya kudhibiti hali ya hewa na saa ya analogi.

Gari aina ya Toyota Land Cruiser Prado ya rangi ya kijivu likiwa limeegeshwa. Ni gari kubwa yenye muonekano imara. Gari lina namba ya usajili ya Kenya ambayo haionekani kwa vizuri. Limeegeshwa kwenye eneo la wazi labda uwanja wa megesho au pembeni mwa barabara.

Gari jeupe la kifahari lililoegeshwa ndani. Gari linaonekana kuwa ni SUV yenye muundo maridadi. Mandhari yake inaonyesha eneo la ndani labda maonyesho au sehemu ya biashara ya magari. Mwanga unaangazia gari kutoka upande ukionyesha umbo lake. Gari limeegeshwa vizuri kwenye uso ulio sawa.

Lori kubwa ya kubebea magari, ambalo linaweza kuwa Vegadreila , kutokana na muundo wake. Likiwa limebeba magari kadhaa, lori liko kwenye barabara yenye lami, na inaonekana kuwa magari mengine yanayopita au yameegeshwa karibu. Lori limebeba magari jeupe, aina ya van na gari lingine dogo, lenye rangi ya kijani.

Eneo kubwa la maegesho ya magari linaloonekana kuwa sehemu ya duka la kuuza magari. Kuna magari mengi ya rangi na aina mbalimbali yamepangwa kwa safu. Watu wachache wanaonekana wakitembea kati ya magari labda wakiangalia au wakifanya biashara. Eneo hilo linaonekana kuwa wazi na tambarare na labda liko nje. Kuna majengo na miundo mingine inayoonekana kwa mbali.

Sehemu ya ndani ya gari hasa ikioshesha dash board usukani na sehemu ya viti vya mbele. Usukani una nembo ya Subaru katikati dash board ina vifungo na skrini ndogo ya habari. Viti vya mbele vimefunikwa kwa vitambaa au ngozi ya rangi ya beige au kijivu.

Gari aina ya SUV , lililoegeshwa kwenye eneo la wazi chini ya ghorofa, isiyo na lami. Gari lina rangi ya fedha na linaonekana kuwa, Pajero , au, Montero kutokana na muundo wake. Gari lina maguruduma manne makubwa, na muundo imara. Mandhari, inaonekana kuwa nje, na kuna giza kidogo.

Sehemu ya nyuma ya gari jeupe aina ya Subaru Forester , likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye, changarawe, au mchanga. Gari lina taa nyekundu, za nyuma na, wiper , ya, kioo, cha nyuma inaonekana. Nembo ya Subaru inaonekana wazi, nyuma ya gari. Mandhari inaonyesha ukuta au, uzio mdogo na mimea nyuma yake.

Magari mawili yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lililo karibu zaidi, linaonekana kuwa nyeupe. Gari lingine lililoegeshwa nyuma yake, upande wa kushoto, lina rangi ya fedha. Kuna magari mengine kadhaa yanaonekana mbali zaidi kwenye eneo hilo lenye nyasi.

Mwanaume amesimama karibu na gari na anaelezea jambo kwa mwanamke. Mwanaume, amevaa suti na miwani, akionekana kama muuzaji wa magari. Mwanamke amesimama karibu naye, akionekana akimsikiliza kwa makini. Wote wawili, wanaonekana wakiangalia gari, ambalo ni jeusi na liko katika hali nzuri.

Eneo ambalo linaonekana kuwa maegesho ya magari au sehemu ya kuuzia magari. Kuna magari kadhaa ya aina ya van au minivani, yameegeshwa kwa safu. Gari lililo mbele, lina rangi ya fedha, au kijivu na linaonekana kuwa na matangazo au maandishi upande wake. Magari mengine meupe, yanaonekana nyuma yake.

Safu ya magari yakiwa wameegeshwa karibu, magari yanaonekana kuwa ya aina mbalimbali na ya rangi tofauti ikiwa ni pamoja na nyeupe, nyeusi na labda kijivu au fedha. Magari yamepangwa kwa mstari na sehemu za mbele za magari mengi zinaonekana. Mandhari inaweza kuwa ni eneo la maegesho ya magari au sehemu ya kuuzia magari kutokana na wingi wa magari.

Mstari wa magari yameegeshwa karibu na barabara au eneo la wazi. Magari yana rangi mbalimbali ikwa ni pamoja na buluu, nyekundu na nyeusi. Gari lililo mbele kabisa linaonekana kuwa Toyota kutokana na muundo wake. Magari mengine yanaonekana kuwa aina tofauti.

Maonyesho ya magari au bazari la magari ikifanyika katika eneo la uani lenye nyasi na miti, kuna safu ya gari nne yaliyopangwa pamoja yakiwemo gari jeusi la Nissan, gari la bluu ambalo inaonekana ni Nissan note, gari jeusi lingine na gari jeupe linalo onekana upande wa kushoto.

Jengo kubwa la kisasa lenye muundo wa kioo na chuma. Jengo lina mistari safi na kuvutia. Kuna magari kadhaa yameegeshwa mbele ya jengo. Inaonekana kama eneo la biashara labda ofisi, hoteli au kituo cha maonyesho. Mandhari inaonyesha anga la mchana kutokana na muktadha niliopewa.

Gari aina ya Toyota, rangi nyeupe lililoegeshwa pembezoni mwa barabara au eneo la kuegesha magari. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na lina milango kadhaa ya abiria, nyuma ya gari kuna majengo na miti na anga linalooneka kuwa na mawingu kidogo.

Gari jeupe aina ya subaru forester likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Gari linaonekana kuwa safi na katika hali nzuri. Magurudumu yake yana muundo wa kisasa na yanaonekana kuwa makubwa . Mandhari inaonyesha majengo au miundo mingine kwa umbali na inaonekana kuwa mchana kutokana na mwanga. Gari limeeegeshwa likitazama upande.

Gari la rangi ya fedha, likiwa limeegeshwa kando, gari linaonekana kuwa aina ya, sedan , na lina muundo wa kisasa, namba yake ya usajili, inaonekana kuwa, kwa mabano, KBV 942F, ambayo ni namba ya usajili ya, nchini Kenya, gari limeegeshwa katika eneo la wazi.

Gari aina ya Honda, lililoegeshwa kwenye eneo la wazi, lililotengenezwa kwa, matofali. Gari lina rangi nyeusi, na namba ya usajili, ni KCS, gari lina muundo wa, minivan , au gari la familia.

Mstari wa magari mapya, yamepangwa kwa karibu. Magari yana rangi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na bluu, nyeusi, na nyekundu. Gari lililo mbele, lina lebo ya Lexus, inayoonekana wazi, na inaweza kuwa kutokana na muonekano wake. Magari yote yanaonekana kuwa katika hali nzuri na safi.

Gari aina ya toyota ni matatu yenye rangi nyeupe na pamba nyeusi likiwa limeegeshwa kando ya barabara ya lami. Magurudumu yana rimu za fedha na madirisha yake meusi ni marefu upande wa abiria. Katika mazingira kando yake, kuna jengo lililo na maandishi kwa mabano hill court .

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha gari akiwa ameshika usukani. Anaonekana kuwa na furaha na anatabasamu usoni mwake. Mwanaume amesimama karibu naye akimwelekezea kitu kwenye dashbodi ya gari. Gari linaonekana kuwa jipya na linauzwa. Mandhari inaonyesha mazingira ya ndani ya duka la magari na kuna magari mengine yanaonekana nyuma.

Gari jeupe lipo mbele likifwatiwa na magari mengine yaliyopangwa kwa mstari kwenye barabara ya lami. Magari yanaonekana kuwa mapya na yapo katika eneo la biashara ya magari.

Maegesho makubwa yanayojaa magari mengi sana. Magari hayo yanaonekana kuwa na rangi na mitindo tofauti, labda kuashiria aina tofauti za magari yanayouzwa au yanayopatikana kwenye soko la magari. Mandhari inaonekana kuwa ya wazi na pana na magari yakiwa yamepangwa kwa safu nyingi. Hii inaweza kuonyesha huwa ni maegesho na sehemu ya soko.

Gari aina ya Toyota hilux limetegeshwa pembeni mwa barabara, katika eneo lenye miti. Mtu aliyevaa mavazi ya usalama amesimama karibu na gari, akionekana kuwa mlinzi au mhusika wa usimamizi wa magari. Mandhari ya kijani na miti mirefu inaonyesha mazingira ya asili.

Watu watatu wamesimama kwenye maegesho ya magari, wanaonekana kuwa wanazungumza na tabasamu. Gari hilo jeusi limeegeshwa mbele yao, huku gari lingine la rangi ya samawati, likiwa nyuma yao. Kutokana na mavazi yao ya kibiashara na sura zao, inaweza kudhaniwa kuwa wako kwenye eneo la biashara ,labda soko la magari.

Duka dogo la maua, lililo wazi, kuna maua mengi ya aina mbali mbali, yamepangwa kwenye ndoo na vyombo vingine, maua yana rangi tofauti na yanaonekana mabichi, kuna mfanyibiashara, amesimama karibu, na maua hayo, duka lina paa la hema, lililozungukwa na, vyombo vingine, ina, onekana, kama duka la, muda au la wazi.

Sehemu ya ndani ya duka au soko linalouza vikapu vingi, vya aina mbalimbali, na ukubwa. Vilivyotengenezwa kwa vifaa vya asili kama vile: nyasi, makuti, au vijiti. Vikapu vimepangwa kwa wingi, kwenye rafu na sakafuni, vikiwa na rangi na motifu, tofauti.

Soko la wazi la mazao ya kilimo. Kuna vibanda na meza za mbao zilizo jaa matunda na mboga mbalimbali. Katika vibanda vya mbele, kuna vyakula vivyowekwa kwenye masanduku makubwa ya mbao ikiwa ni pamoja na matunda kama parachichi na matunda mengine ya kijani. Soko lina nguzo za bluu zinazo saidia kuinua paa la jengo.

Soko lenye bidhaa mbalimbali za chakula kuna nyanya nyekundu nyingi zimepangwa kwa wingi upande wa chini, juu ya nyanya, kuna pilipili hoho za manjano pia zikiwa nyingi. Upande wa juu, kuna matunda au mboga za rangi ya kijani ambazo zinaweza kuwa embe mbichi au mapapai mabichi.

Duka ndogo au kibanda kinachouza hudi na nguo nyingine. Kuna hudi za rangi na mitindo mbalimbali zimepangwa kwenye hanger na zimegandishwa juu. Kuna alama ya bei iliyoorodheshwa inasomeka kwa mabano mia tatu bei ya Kenya.

Soko la wazi lenye bidhaa mingi zimepangwa kwa wingi kwenye meza na chini. Kuna vinyago vingi vya mbao vya wanyama na sanamu ndogo za binadamu pamoja na vikapu vilivyosukwa shanga na bidhaa nyingine za sanaa na ufundi .

Soko au sehemu ya soko ambapo nyanya nyingi zimewekwa kwenye makreti ya mbao na kuuzwa. Kuna mtu amesimama karibu na makreti hayo, labda ni muuzaji au mnunuzi. Nyanya zinaonekana kuwa zimeiva na zimejaa kwenye makreti. Mandhari inaweza kuwa soko la wazi au sehemu ya ndani ya soko la mazao.

Soko lenye msongamano wa watu ambapo mandizi mengi yamepangwa kwa ajili ya kuuza. kuna vibanda au meza zilizojazwa na rundo kubwa la mandizi yaliyoiva na mabichi. Watu wengi wanaonekana wakitembea na wengine wamesimama karibu na vibanda labda wakinunua au kuuza. Mandhari inaonyesha mazingira ya wazi labda soko la nje.

Sehemu ya soko yenye shughuli nyingi, kuna watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya biashara, kuna bidhaa mbali mbali zimepangwa kwa vilima, au kwenye meza kwa ajili ya kuuza, ikiwa ni pamoja na matunda, mboga mboga, na labda bidhaa zingine, watu wengi, wanaonekana wamevaa nguo za kawaida, mandhari inaonyesha, shughuli nyingi za kibiashara katika mazingira ya wazi.

Duka dogo au kibanda kimejaa vinyago mbalimbali vya kitamaduni. Vinyago vina umbo la binadamu na wanyama na vimeundwa kwa mbao na rangi tofauti. Vimepangwa kwa wingi, kwenye rafu na ukutani kuna bidhaa nyingine za saana na ufundi pia zinaonekana dukani.

Eneo lenye msongamano wa watu wengi, ambao wanaonekana kuwa wanafanya biashara au manunuzi kwenye soko la wazi, kuna vibanda au meza, zilizopangwa ambazo, wafanyabiashara wame, weka bidhaa zao, kama vile matunda, mboga, au, bidhaa, nyinginezo, watu wengi wanatembea, katika, vibanda hivyo.

Eneo la soko, lenye shughuli nyingi na watu wengi waliojaa, kuna vibanda au meza zilizopangwa, ambapo bidhaa mbali mbali zinauzwa, sehemu kubwa ya picha, linaonyesha rundo kubwa la matunda runda, yanayoonekana sana, kuwa matikimaji kutokana na umbo na rangi zao, watu wengi, wamezunguka eneo hilo, labda wakinunua au kuuza bidhaa.

Duka la kuuza viatu vya mitumba vilivyopangwa kwenye rafu na vingine kunin'ginia. Baadhi ya viatu vimewekwa kwenye mifuko ya plastiki huku vingine vikiwa vimepangwa sakafuni. Mazingira yanaonekana kuwa ya soko la wazi lenye makazi ya muda wa biashara.

Duka la mitaani, linauza viatu vya rangi na mitindo mbalimbali, vikiwa vimepangwa kwenye meza. Kuna bango lenye namba mia tatu linaloonyesha bei ya baadhi ya viatu vilivyopo sokoni.

Eneo lina barabara nyebamba yenye vibanda vya kuuza matunda na mboga. Mazao mbalimbali yamepangwa kwenye vikapu na meza ndogo kando yake. Watu wachache wanaonekana wakitembea wakifanya manunuzi.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa bidhaa mbalimbali za nguo. Tunaona nguo zikiwa zimetandazwa kwa meza na rafu zikionyesha rangi na mifumo mbalimbali. Kuna rundo la nguo zilizokunjwa, labda tayari kwa kuuza na nguo zingine zikiwa zimefungwa kwenye mifuko. Rangi kuu zinazoonekana ni: nyekundu, njano, buluu na nyeupe zikichanganyika na kuunda mandhari ya kuvutia.

Soko lenye shughuli nyingi lililo jaa watu na bidhaa mbali mbali. Tunaona watu wakitembea kwenye njia nyembamba katikati ya vibanda vya soko na bidhaa zingine zimepangwa kwenye meza na rafu. Rangi kuu zikionekana ni nyeupe, kijivu na hudhuruji zikichanganyika na kuunda mandhari yenye shuguli nyingi. watu wanaonekana kuwa wamevaa nguo za kawaida na bidhaa zao. wanamifuko na vikapu vya kununua.

Jengo linalojengwa kuna mabati imezunguka sehemu kubwa ya jengo na wafanyakazi wachache wanaonekana juu wakifanya kazi. Jengo linaonekana kuwa na ghorofa kadhaa na muundo wa kisasa. Kuna majengo megine yanaonekana kwa umbali. Anga linaonekana kuwa wazi.

Nyumba moja yenye bustani iliyotengenezwa vizuri mbele yake. Nyumba ina muundo wa kawaida na paa la rangi ya kijivu. Kuna madirisha mengi na pia kuna ukuta wa mawe. Bustani ni ya kijani iliyokatwa vizuri na mimea mengine iliyopandwa kwa utaratibu.

Jengo refu lenye muundo wa kisasa, linaonekana kuwa limekamilika. Jengo lina sakafu nyingi, na linaweza kuwa na matumizi mbalimbali, kama vile ofisi, makazi, au biashara. Kuna madirisha mengi yanaonekana kwenye pande zote za jengo. Mandhari inaweza kuonyesha mazingira ya mijini, na majengo mengine au barabara zinaweza kuonekana karibu.

Bango kubwa lililosimama nje ya jengo, bango hilo lina rangi ya nyekundu na nyeupe, na limeandikwa kwa herufi kubwa, kwa mabano To Let , au, kupangisha, china yake kuna maelezo mengine madogo na numba za simu, zinazohusika na matangazo, hayo, jengo lililo nyuma ya bango, linaonekana kuwa la ghorofa kadhaa na lina rangi ya udongo au beigi.

Jengo la makazi lenye ghorofa kadhaa. Jengo lina rangi ya kijivu na lina madirisha mengi, kuna miti na mimea mingine karibu na jengo, anga ni ya mawingu, juu ya jengo kuna tanki la maji la rangi nyeusi. Jengo limezungukwa kwa ukuta wa mabati. Ardhi imenyauka.

Eneo la makazi ya kisasa lenye majengo kadhaa ya ghorofa yenye muundo sawa. Barabara au njia inapita katikati, na magari yameegeshwa kando yake. Kuna miti na mimea midogo, iliyopandwa katika eneo hilo. Mwanga unaonyesha kuwa ni mchana na anga linaonyesha kuwa safi. Hii, inaweza kuwa sehemu ya tangazo la mali isiyo hamisika.

Jengo refu la ghorofa nyingi. Jengo linaonekana kuwa la kisasa na lina rangi nyeupe na au kijivu kwa sehemu kubwa. Kuna safu nyingi za balkoni zinazoonekana kwenye kila upande wa jengo. Jengo hili, linaweza kuwa makazi au ofisi kutokana na muundo wake. Mandhari inaonyesha majengo mengine ya chini karibu na ghorofa hili refu.

Jengo la ghorofa kadhaa, liliko mbali kidogo, labda likiwa katika mtaa wa zamani au, unaoendelea, jengo lina, rangi ya kijivu, au, simiti, na, lina, madirisha mengi madogo yenye, fremu nyeusi, kuna balkoni, ndogo zinazoonekana kwenye baadhi ya ghorofa, mandhari inaonyesha kuwa jengo liko katika eneo la mji.

Nyumba moja iliyozungukwa na bustani ndogo. Nyumba inaonekana kuwa imetengenezwa kwa matofali ya rangi ya kahawia. Kuna dirisha kubwa linaloonekana upande wa mbele wa nyumba. Bustani ina mimea mbalimbali na maua yenye rangi tofauti ingawa aina maalum haziwezi kuatambulika kwa urahisi. Kuna eneo la mbele ya nyumba na njia inayoongoza kuelekea mlangoni.

Mandhari ya mji yenye majengo mengi. Majengo mengi yanaonekana kuwa ya makazi yenye gorofa kadhaa na rangi tofauti. Kuna barabara inayoonekana katika picha kuu na magari machache yameegeshwa pembezoni au yanatembea. Anga linaonekana kuwa wazi na la buluu. Inaweza kuwa eneo la mji au kitongoji nchini.

Jengo refu la ghorofa nyingi, jengo lina muundo wa kisasa na linaonekana kuwa na rangi nyeupe, na sehemu zenye rangi ya kahawia au dhahabu. Kuna madirisha mengi na balkoni zinazoonekana kwenye ghorofa mbalimbali. Jengo linaweza kuwa la makaazi au ofisi. Anga linaonekana kuwa la mawingu.

Nyumba ya gorofa moja yenye rangi ya manjano na paa za rangi ya kijivu. Nyumba ina muundo wa kisasa na inaonekana kua na balcony ndogo juu ya mlango mkuu. Kuna madirisha kadhaa yanayoonekana pande zote za nyumba. Pia kuna viti viwili vya bustani, nyumba inaonekana kua katika eneo la makazi yenye utulivu.

Jengo refu la ghorofa likiwa limepigwa picha kutoka chini kwenda juu. Jengo linaonekana kuwa na ghorofa nyingi, na lina balkoni zinazoelekea nje. Sehemu ya chini ya jengo, inaonekana kuwa na, chumba chenye paa, kwenye ghorofa ya chini. Rangi ya jengo ni ya udongo au beigi, na inaonekana kuwa katika mazingira ya mijini. Anga juu ya jengo, inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Jengo refu la, ghorofa nyingi, lililochongoka, na, lenye rangi nyeupe, jengo linaonekana kuwa la kisasa, na lina balkoni nyingi, zinazoelekea, nje, kuna miti mirefu ya kijani kibichi, imepandwa karibu na msingi wa, jengo, ikionyesha kuwa, liko katika eneo lenye, uoto, anga linaonekana kuwa na mawingu.

Mtazamo wa juu wa eneo la mijini lenye majengo mengi marefu ambayo ni ghorofa, pamoja majengo mengine madogo na miti. Kuna barabara zinazoonekana zikipita katika majengo hayo. Anga linaonekana kuwa na mawingu kiasi. Mtazamo huu unaweza kuwa umechukuliwa kutoka kwa jengo refu lingine kutoka angani.

Jengo refu la ghorofa lenye muundo wa kisasa. Jengo lina balkoni mingi na linaonekana kuwa na madirisha mengi. Rangi ya jengo linonekana kuwa nyeupe na beige na ina mistari safi. Jengo linaonekana limekamilika. Eneo lilozunguka jengo linonekana kuwa na miti michache na majengo madogo yanaonekana kwa umbali.

Lango kubwa, lililotengenezwa kwa chuma, linalofunga njia, au, mlango wa, kuingia kwenye eneo fulani, lango linaweza kuwa, na muundo tata, au rahisi, kulingana na, matumizi yake na, eneo linalozunguka, mara nyingi, lango kama hili, hufungwa kwa usalama.

Nyumba iliyokamilika iliyopakwa rangi ya manjano na paa la rangi ya kahawia. Nyumba inaonekana kuwa na ghorofa mbili na kuna dirisha kadhaa. Kuna ukuta wa simiti unaozunguka nyumba na kuna eneo tupu la ardhi mbele ya nyumba. Anga ni ya mawingu.

Nyumba za kisasa zilizopangwa pande zote mbili za barabara. Kila nyumba inaonekana kuwa na lango lake kubwa linaloongoza kwenye eneo lake. Nyumba zina muundo sawa, zina ghorofa mbili na zimepakwa rangi ya beige , na barabara imepavuliwa na inaonekana safi.

Jengo la gorofa kadhaa lenye rangi ya beige na kahawia; kuna bango kubwa lililoandkiwa kwa mabano To Let , lililowekwa kwenye moja ya nguzo za mbele. Jina (Omega Masate) linaonekana wazi kwenye sehemu ya chini ya jengo.

Bango kubwa lililosimama pembeni mwa barabara. Bango lina mchoro au picha ya jengo refu la ghorofa nyingi linaloonekana kuwa la kisasa. Pia kuna maneno na maandishi kwenye bango ambayo yanaweza kuwa tangazo la uuzaji au upangishaji wa nyumba au ofisi katika ghorofa hilo.

Jengo lenye muundo wa kisasa, na rangi zinazovutia, likiwa limejengwa kwa mawe yaliyochongwa vizuri. Lina paa la kuvutia, na madirisha makubwa ya vioo, yanayochangia muonekano wa kifahari. Uwanja wa mbele ni mpana na umesakafiwa kwa changarawe au mawe madogo.

Jengo refu la ghorofa likiwa limejengwa katika eneo linaloonekana kuwa mji au kitongoji. Jengo lina ghorofa nyingi na lina muundo wa kisasa. Sehemu ya chini ya picha huu inaonyesha ardhi tupu au eneo ambalo bado halijajengwa. Kuna majengo mengine madogo yanayoonekana kwa umbali. Anga linaonekana kuwa na mawingu.

Jengo la kisasa, chumba cha makazi, likiwa bado, katika hatua za ujenzi au, likiwa limekamilika hivi karibuni. Jengo lina muundo wa ghorofa moja, au mbili na, lina, mchanganyiko wa rangi ya kijivu, nyeupe na labda bluu, kwenye sehemu zake. Kuna madirisha makubwa na milango ya kioo, inayoonyesha mtindo wa kisasa.

Sehemu ya juu ya nyumba ya gorofa yenye rangi nyekundu na paa la kijivu. Nyumba inaonekana kuwa na madirisha kadhaa kwenye gorofa ya juu. Kuna sehemu ya ukuta mwingine au jengo linaloonekana, upande wa kushoto wa nyumba nyekundu. Mandhari inaonyesha anga la mawingu na sehemu ya miti au mimea mingine.

Jengo refu la orofa. Jengo lina muundo wa kisasa na lina balkoni nyingi zinazoonekana kwa nje. Sehemu ya chini ya jengo ina ukuta mrefu uliojengwa kwa matofali ya rangi ya udongo. Eneo linalozunguka jengo lina ardhi isiyo na lami na inaonekana kuwa eneo la ujenzi.

Nyumba mbili, zilizojengwa kwa mawe mekundu, na zenye paa za rangi nyeusi, au kijivu. Nyumba zote, zina muundo sawa na zinaonekana kuwa za kisasa. Zimezungukwa na eneo la wazi lenye nyasi, ambazo zinaonekana kavu au zimekufa. Kuna uzio mdogo, unaozunguka eneo hilo. Nyuma ya nyumba, kuna miti michache.

Jengo la ghorofa kadhaa, jengo lina muundo wa kisasa, na linaonekana kuwa na balkoni, nyingi, sehemu ya chini ya jengo, ina ukuta uliojengwa kwa, mawe, eneo linalo, zunguka jengo, linaonekana kuwa, ardhi isiyo na lami, na kuna majengo mengine madogo, mbali kidogo, anga lina mawingu mepesi.

Jengo la ghorofa nyingi likiwa limepigwa picha kutoka chini kwenda juu. Jengo linaonekana kuwa na balkoni nyingi na madirisha. Rangi ya jengo ni ya kijivu au beige . Anga juu ya jengo linaonekana kuwa na mawingu. Inaweza kuwa picha ya usanifu inayoonyesha urefu wa jengo au mtazamo wako kutoka kwa mazingira yake ya mjini.

Nguzo ya umeme pembezoni mwa barabara au njia. Kwenye nguzo, kuna bango ambalo limebandikwa. Bango lina rangi ya bluu na nyeupe na lina maandishi ambayo hayawezi kusomeka vizuri. Kuna nyayo za umeme zimepita juu ya nguzo. Mandhari ina miti na majani mengi ya kijani. Inaonekana kuwa ni eneo la makazi.

Nyumba kubwa ya kifahari ni villa ya ghorofa mbili yenye muundo wa kisasa. Nyumba ina madirisha mengi makubwa yanayoonyesha mwanga ndani. Kuna mlango mkubwa mpana na eneo la wazi mbele ya nyumba lililotengenezwa kwa matofali au mawe yaliyopagwa. Upande kuna eneo la bustani lenye miti na mimea iliyopandwa vizuri.

Horofa mbili ndefu zenye rangi ya kijivu, mistari nyeupe kila horofa ina sakavu sita. Kwa kila chumba, kuna veranda na rofani inayovutia kwa umbali. Ukuta wa mawe, unazunguka horofa hizi, na chini yake kuna maua ya rangi ya kujani.

Jengo la ghorofa linaendelea kujengwa huku likiwa na mifereji wazi ya madirisha. Anga la samawati linaonekana juu ya jengo hilo, likitoa mandhari safi. Sehemu ya uzio wa bati imeonekana mbele ya jengo hilo.

Jumba la kifahari lenye dari ya rangi ya udongo na vioo vikubwa. Ukuta wa nje umetengenezwa kwa mawe na rangi ya kijivu huku geti likiwa halionekani. Mazingira yanahusisha nyasi fupi na anga lenye mawingu kidogo.

Bango la matangazo linaloonekana kuwa dani ya duka au kituo cha ununuzi bango lina neno ya kwa mabano Carrefour na matangazo ya programu inayoitwa kwa mabango my club bango linaonyesha msimbo wa QR na maelezo kuhusu kupata punguzo mara mbili ya kupata na kukomboa pointi.

Sehemu ya nje ya jengo la Naivas, inaonekana kuwa ni duka kubwa na mtaa wa maduka, kutokana na ukubwa, wa jengo na, ishara, kubwa ya, neno Naivas, ishara, hio, ina rangi nyeupe na herufi kubwa, zimeandikwa kwa rangi nyekundu, sehemu ya mbele ya duka, inaonekana kuwa na mlango wa kuingilia, na madirisha makubwa.

Sehemu ya ndani ya duka ambapo kuna rafu zilizojazwa na bidhaa mbali mbali . Moja ya rafu inaonekana kuwa na trei za mayai zilizopangwa kwa wingi kwa ajili ya kuuza. Mayai yamefunganishwa kwenye vifurushi vya kadhaa na yanaonekana kuwa ya ukubwa na rangi sawa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au soko kuna rafu nyingi zimejaa vyakula mbalimbali vilivyowekwa kwenye vyombo vya plastiki au vifungashio. Bidhaa zinaonekana kuwa nafaka ,mbegu, karanga na labda viungo. Zimepangwa kwa mistari mingi na zina lebo zinazoonyesha majina na bei.

Ndani ya duka, linalouza bidhaa mbali mbali, kuna rafu nyingi, zilizojaa, bidhaa tofauti, upande mmoja, kuna rafu zimejaa bidhaa, zinazohifadhiwa kwenye, vifungashio, vya rangi mbali mbali, ambazo, zinaweza kuwa, vya, vyakula, au bidhaa zingine za matumizi.

Aisili katika duka iliyojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa vinywaji au maji ya chupa yakiwa yamefungashwa kwenye chupa za plastiki za ukubwa tofauti. Kuna rangi mbalimbali za vifungashio. Rafu zina matangazo yanaonekana. Moja likiwa ni neno kwa mabano Amara.

Aisili katika duka kuu. Aisili ina rafu nyingi zimejaa bidhaaa mbalimbali lakini bidhaaa zingine haziko wazi sana. Kuna sanduku kadhaa za kadbodi zimekaa chini kwenye sakafu. Aisili inaonekana ndefu na inaendelea hadi mwisho wa duka. Sakafu ya duka ina vigae.

Aisili katika duka kubwa. Aisili ina rafu nyingi, zimejaa bidhaa mbalimbali, ambazo nyingi zinaonekana kuwa, vinywaji au maji ya chupa yakiwa yamefungashwa, kwenye chupa za plastiki za ukubwa tofauti. Kuna rangi mbalimbali za vifungashio. Rafu zinaonekana ndefu na zinaendelea hadi mwisho wa duka.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, linalo, onekana kuwa na rafu nyingi, zilizojaa bidhaa mbalimbali. Wateja wachache, wanaonekana wakitembea kwenye, njia, kati ya, rafu hizo. Kuna ishara, zinazo, tangaza, kwa mabano Special Day , zikionyesha ofa maalum kwa bidhaa fulani.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, linalo, uza, nguo na viatu, kuna rafu na stendi, zimejaa bidhaa mbalimbali, za nguo na viatu kwa ajili ya wateja, eneo linaonekana kuwa na mpangilio mzuri, na kuna mwanga wa kutosha unao, angazia, bidhaa, hakuna watu wanaonekana wazi kwenye, picha, hili, lakini, uwepo wa bidhaa nyingi unaashiria.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna rafu zilizojaa bidhaa za vyakula na vinywaji zikiwa zimepangwa kwa safu. Eneo linaonekana kua na mwanga mzuri labda kutoka kwa taa za kutani. Hakuna watu wanaoonekana wazi kwenye picha hii lakini kuna dalili ya uwepo.

Sehemu ya ndani ya duka kuu inayouza mboga na matunda safi. Katika sehemu ya mbele kuna masanduku yaliyojaa nyanya nyekundu safi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Karibu na nyanya hizo kuna vitunguu vya rangi ya zambarau na mboga zinginezo, zikiwa zimepangwa kwenye masanduku ya mbao. Katika sehemu ya nyuma, kuna bidhaa zaidi kama ndizi na matunda mengine yaliyopangwa kwenye rafu au mbao. Pia kuna mandhari ya soko lenye mwangaza wa kuvutia na mazingira safi.

Rafu ndefu katika duka kubwa zimejaa bidhaa mbalimbali, ambazo nyingi zinaonekana kua biskuti au keki zinazofungashwa. Bidhaa zimepangwa kwa safu nyingi zina rangi na aina mbalimbali. Rafu zina taa zinazoangazia bidhaa. Upande mwingine wa rafu, lakini unaonekana pia umejaa bidhaa.

Mandhari ya ndani ya duka kubwa linaloonekana kua na shughuli nyingi. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu na wingi, zikiashiria uwepo wa bidhaa nyingi kwa ajili ya wateja. Watu kadhaa wanaonekana wakisukuma toroli za ununuzi wakitembea kwenye njia zilizopo kati ya rafu wakitafuta au kubeba bidhaa wanazohitaji. Mwanga mkali unaangazia eneo lote la duka.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa kuna rafu nyingi zimejaa bidhaa mbalimbali, zilizopangwa kwa mistari mingi. Bidhaa zinaonekana kuwa za aina tofauti ikiwa ni pamoja na chakula, vinywaji na bidhaa za nyumbani. Rafu zina taa zinazoangazia bidhaa. Kwa asilia inaonekana ndefu na inaendelea hadi mwisho wa duka.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali na vikapu vya kuvihifadhia bidhaa vimepangwa kwenye mmoja ya korido. Mteja mmoja anaonekana akisukuma toroli kwenye korido nyingine. Mandhari inaonyesha mazingira ya kawaida ya duka kubwa yenye bidhaa nyingi.

Rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali ndani ya duka kubwa, rafu zimepangwa kwa safu, na zina, bidhaa, nyingi, tofauti, ingawa aina maalum, za bidhaa, haziwezi kutambulika kwa urahisi, kutokana na umbali, kuna mwanga mzuri unaoangazia, rafu na bidhaa, mandhari inaonyesha mazingira ya kawaida ya ndani ya duka, la, rejareja.

Rafu za duka kubwa zilizojaa bidhaa mbalimbali. Rafu zimeandikwa vizuri na kujaa na bidhaa nyingi; hasa vifungashio vya vyakula vinavyoonekana kama vikopo, maziwa au bidhaa za maziwa na vyakula vingine vilivyohifadhiwa. Sakafu ni ya kigae cheupe na njia ya kupitia ni pana.

Rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mkate, biscuit na vinywaji. Kuna pia gari la ununuzi tupu mbele ya rafu. Sakafu imetengenezwa kwa vigae vya rangi ya kijivu. Kuna mabango yanayoonyesha majina ya bidhaa kwenye rafu.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa. Kuna kaunta kubwa yenye sehemu za kuonyesha chakula labda nyama, jibini au bidhaa zingine zinazohitaji kuwekwa kwenye jokofu. Bidhaa zimepangwa vizuri ndani ya kaunta hizo. Wateja wachache wanaonekana wakitembea karibu na kaunta, na kaunta kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zinaonekana nyuma.

Rafu za duka la viatu zilizopangwa vizuri. Rafu nyeupe zina viatu mbalimbali za aina tofauti na rangi tofauti zilizoonyeshwa kwa ajili ya kuuza. Kuna viatu vya mchezo, viatu vya kawaida na aina nyingine za viatu. Viatu vilivyopo ni vya rangi nyeusi, bluu, nyekundu, zambarau na zinginezo.

Eneo la huduma kwa wateja katika duka kubwa. Mwanamke mwenye nywele ndefu amesimama akiwasiliana na mfanyakazi wa kaunta. Kuta za nyuma zina mabango yenye matangazo ya maelezo muhimu juu kaunta kuna maandishi yanayong'aa yanaonyesha kwa mabano 'customer service'.

Sehemu ya matunda katika duka kubwa ina machungwa na mapolo yaliyopangwa vizuri. Wateja wanatembea wakichagua bidhaa zao, kutoka kwenye rafu. Mikokoteni ya ununuzi ipo kando kwa matumizi ya wanunuzi. Mwanga mkali na mabango ya ofa yanavutia wateja.